Hizi ni ndizi zenye zimewekwa juu ya meza, zimetolewa kwa mti na kuna zingine zimeekwa ndani ya boksi .

Mama huyu ako Kwa soko , anauza ndizi zake amefaa kitamba na ameweka na ameweka ndizi yake kwa shingo, huyu mama mwingine anachakua ndizi Kwa mama huyu.

Hawa ni wakulima wa ndizi, wanatoa ndizi zao chini wakiweka kwa gari. Ndizi hizi zimeiva vizuri sana.

Hapa ni mahali imetegenezewa ng'ombe ili akule hapa ndani na alale na kuna mahali imetegenezewa ili wakati anataka maji anakunywa hapo na kulala.

Hizi ni ndizi zenye mkulima amekata kwa shamba lake ili apeleke sokoni ndio auze apate pesa.

Baba na watoto wake wadogo, wako shambani, baba anaonyesha watoto jinsi ya kulima.

Huyu mtu ameshika ndizi yenye ganda lake imetolewa, na ndizi zingine ziko kando haijatolewa ganda lake.

Wamama hawa wameweka sahani kubwa chakula chenye iko kwa bakuli ndogo na mama huyu anatoa chakula kwenye bakuli hili aanze kukula.

Hawa ni wakulima wenye wanachunga ng'ombe . Wanaweka ng'ombe wao tawa hili wasipate ugonjwa.

Hizi ni ndizi yenye zimekatwa kwa shamba na zimeletwa hapa kando ya shamba, ili gari yenye inachukua ikuje halafu ziwekwe juu.

Hapa kuna nyumba ya mabati na shamba kubwa yenye imepandwa ndizi mingi.

Hapa ni shamba kuna ndizi zenye zimepandwa hapa, kuna yenye imekauka na zingine bado, Hapa mahali inakaa kama msitu.

Hapa ni shamba ya mkulima. Mkulima amepanda ndizi kwa shamnba lake na upande ingine amepanda mahindi na amepand mti kando ya shamba.

Mkulima amepanda ndizi kwa shamba yake. Ndizi hii imefikwa wakati ya kukata na kuwekwa kwa nyumba ili iive.

Mkulima amepanda mahindi shamba lake mahindi hizi zimepaliliwa lakini zimeshikwa na ugonjwa wa mahindi na wadudu wamekula tena.

Mkulima huyu ameshika ndizi hii yenye kuna zenye zimeiva na zingine haijaiva.

Mkulima amevuna ndizi zake kwa shamba na ameweka hapa chini ili wafanyibiashara wakuje wanunue ili wapeleke wauze.

Mkulima huyu anakamua ng'ombe wake akikaa chini. Ameweka mtungi na anakamua na mkono miwili.

Wakulima hawa wamepanga ndizi yao mingi kwa shamba na amekata hizi ndizi zingine hili wauze.

Hapa ni nyumba kubwa yenye imejengwa ili wafanyibiashara na wakulima wanaleta maziwa yao hapa.

Hapa ni nyumba kubwa yenye imejengwa ili ng'ombe wakule na walale hapa. Kuna nyumba ya mtu mwenye anachunga ng'ombe hawa karibu na hapa mahali ng'ombe wanakula chakula chao.

Hapa ni shamba kuna mahindi yenye imekauka kwa shamba, mahindi hizi zimeifaa vizuri.

Huyu amefunga mahali ng'ombe inawekwa ili iwekewe dawa yenye inazuia ugonjwa yenye inashika ng'ombe.

Ndizi hizi zimekatwa kwa shambani na zimeletwa hapa kando ya shamba, ili gari wakuje, wachukue hapa.

Ndizi hii yenye imeonyeshwa hapa imeiva, ndizi hii ni tamu sana.

Mama huyu anaweka dawa kwa maziwa. Amevaa glavu kwa mikono yake na amevaa barakoa kwa mdomo wake.

Huyu ni mama mkulima. Amekata ndizi zake kwa shamba ili achukue auze sokoni.

Shamba yenye ndizi enye imepandwa. Maali ingine kuna mahindi, na kuna mahali haikuwekwa kitu. Imelimwa na kuachwa bure.

Hapa kuna ndizi zenye zimepandwa kwa shamba, miwa na miti zenye zimepandwa kwa shamba.

Mama na baba wanafanya kazi pamoja. Baba anamwaga maji kwa ndoo na mama anatega ili atumia kusafisha nyumba.

Hapa ni duka ya maziwa, huyu mtu wa pikipiki ameleta maziwa yake hapa, na lori hii inaleta maziwa zingine.

Hapa ni shamba mahindi imepandwa hapa kwa shamba na mahindi hizi haijapaliliwa.

Hii ni shamba ya mkulima. Amepanda ndizi kwa shamba lake yote. Ndizi hizi zimepandwa kwa laini.

Hawa ni wamama wafanyibiashara. Wanavuna ndizi hizi na wanaweka kwa kikapu zao, ili wapeleke wauze.

Hizi ni ndizi zenye zimewekwa chini. Kuna watu wengi wamekaa kando ya hizi ndizi wakiona vile imeivaa.

Hawa ni ngo'mbe wa maziwa wako Kwa nyumba yao yenye imechengewa hili walale hapa na wakule na wakunywe maji hapa bila kuenda mahali.

Huyu mtu anakamua ngo'mbe wake akikalua mtungi yenye anakamuliwa maziwa.

Mkulima huyu anaona ngo'mbe wao kwa nyumba kubwa ambaye amejengea hili ngo'mbe wake wakule na walale hapa ndani.

Wakulima wengi kote nchini Kenya, wanapenda kupanda ndizi kama hizi kwa shamba yao.

Huyu mama mkulima amepanda ndizi zake kwa shamba na hizi ndizi kuna zenye karibu kuiva na zingine zimeiva.

Kijana huyu anachunga ngo'mbe wake hapa na kuna miwa zenye zimeekwa hapa chini.

Hapa ni shamba yenye imepandwa ndizi, mkulima huyu anatoa ndizi yenye imeifaa kwa shamba.

Hii ni ndizi yenye imeiva shambani, imeekwa miti ili isianguke chini.

Hizi ni ndizi zenye zimeiva. Huyu mtu ametoa mkanda la ndizi, na zingine hazijatolewa.

Huyu mtu ameshika ndizi hii yenye imetolewa ganda yake na kuna ndizi zingine yenye bado haijatolewa ganda zake.

Mkulima huyu amefuga ngombe wa maziwa. Amejengea mahali ngombe anakula na kulala.

Ng'ombe hawa, wanakula nyasi, kwa nyumba kubwa yenye imejengewa ,ili wakule chakula yao hapa, na walale hapa.

Ng'ombe hawa wanakula nyasi zenye zimewekwa kwa gurudumu ya gari.

Hawa ni ng'ombe wa maziwa. Wanakula chakula na imefungwa miguu yao na imewekwa mashini ya kukamua.